Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama wima zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya pamoja na vifaa muhimu vya umeme vinavyoashiria uwepo wa miundombinu ya kusambaza nguvu za umeme katika eneo hilo.

Jengo kubwa lenye ghorofa linaoneka likuzungukwa na nguzo za umeme zenye nyaya nyingi zilizo unganishwa hadi kwenye vifaa maalumu vinavyo sambaza umeme katika maeneo mbalimbali y a matumizi.

Mitambo mikubwa ya umeme imewekwa kando ya bwawa kubwa la maji, ikiendesha nguvu zinazotokana na maji kwa usahihi mkubwa. Mazingira hayo yanajumuisha mifereji ya kusambaza maji na vifaa vya kudhibiti mtiririko wa maji, kwa ajili ya kuzalisha umeme kwa njia endelevu.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwa mpangilio zikiwa zimebeba nyaya nene zinazoendelea hadi mbali, zikitoa ishara ya usambazaji wa nishati katika maeneo mbalimbali kwa matumizi ya kijamii na viwandani.

Mitambo mikubwa ya umeme imewekwa katika eneo maalumu, ikiwa na vifaa vya kisasa vinavyotumika kusambaza nishati kwa ufanisi na kwa usalama, ili kuunga mkono mahitaji ya umeme katika maeneo ya makazi na viwanda.

Njia za umeme zinaunganishwa kwenye nguzo kubwa karibu na jengo refu la ghorofa, ambapo nyaya na vifaa vingine vya umeme vimewekwa kwa usalama kuhakikisha usambazaji wa nguvu unaendelea bila matatizo, hii inaonyesha huduma za umeme katika maeneno ya makazi na biashara.

Nguzo mbili kubwa za umeme zimesimama wima, zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya nyingi juu huku vifaa maalum vya kusambaza umeme, vikiwa vimefungwa kwa uangalifu vikionyesha miundombinu madhubuti ya huduma ya umeme inayolenga kuhakikisha upatikanaji wa nishati kwa jamii.

Mnara mrefu umetanda juu ukiwa na nyaya nyingi zilizonyooka, unaonekana kusambaza huduma umeme katika eneo pana, ukisimama kama kiungo muhimu katika miundombinu ya nishati ya umeme.

Nguzo mbili kubwa za umeme zimesimama kwa msimamo thabiti zikibeba nyaya nyingi za umeme zinazofanya mawasiliano ya nguvu kwenda sehemu mbalimbali, nyaya hizi zimepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme unaoendelea bila matatizo.

Nguzo ya umeme iliyo imara, imewekwa kwa mpangilio mzuri ikishikilia nyaya za umeme zilizogawanya umeme kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa. Mfumo huu wa usambazaji unadumisha muunganisho thabiti wa nishati, unaowezesha shughuli za kila siku za kijijini na mji kwa uhakika na utulivu.

Nguzo mbili kubwa za umeme zimejengwa kwa nguvu na zinanyaya nyingi za umeme zinazoonganisha vifaa vya umeme kwa ufanisi nyaya hizo zimewekwa kwa usahihi ilikusambaza umeme maeneo mbalimbali huku vifaa vya umeme vikihakikishiwa uimara na usalama wa huduma hali inayoonyesha muundo mzuri wa huduma za umeme unaotegemewa na wananchi.

Watu kadhaa wanavuka barabara kwa mpangilo, kupitia alama maalumu ya zebra, wakiwa kwenye eneo la barabara huku magari yakiwa yamesimama kwa nidhamu, kusubiri ishara ya kuruhusiwa kuendelea na safari, jambo linaloonyesha utii wa sheria za usalama barabarani.

Watu waliovaa mavazi ya kazi wakiweka rami kwenye barabara mpya huku gari la kushidilia likipitishwa juu ya uso wa barabara, wakionekana kushirikiana kwa ufanisi katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa ya usafirishaji.

Barabara mbili za lami zimepita juu na chini, kila moja ikiwa na magari yanayotembea kwa kasi tofauti. Huku taa za barabarani na alama maalumu zikionyesha utaratibu wa usafiri katika jiji linaloendelea.

Magari mbalimbali yameegeshwa kando ya barabara, huku watu wawili wakiwa wamesimama karibu, yakionekana kama sehemu ya shughuli za usafirishaji au mapumziko katika eneo lenye mwendo wa magari wa kawaida.

Chombo maalumu cha plastiki kilicho tengenezwa kwa ukubwa unaofaa kimejaa taka nyingi, huku baadhi ya taka zikimwagika kando yake, kuonyesha umuhimu wa usimamizi bora wa taka, ili kuhifadhi usafi na mazingira salama.

Takataka zimekusanywa kwenye sehemu wazi, na kuchomwa moto unaofuka moshi mzito. Huku matakataka yakimalizikia kuteketea, jambo linalosaidia kupunguza mrundikano wa uchafu na kuimarisha usafi wa mazingira.

Gari kubwa la kubeba taka limesimama pembezoni, huku watu wakiwa wamebeba viroba vizito vilivyojaa taka, wakielekea kulipakiza; jambo linadhihirisha juhudi za kusimamia usafi wa mazingira kwa ufanisi.

Vyombo vya plastiki vichafu vimekusanywa katika eneo la taka vikiwa na mabaki ya uchafu na taka mbalimbali, wakitayarisha kwa usafi au kusafirisha kwenda kwenye maeneo maalumu ya utupaji au uchakataji wa taka.

Watu waliovaa mavazi ya kazi, wamesimama barabarani wakiwa wamebeba vifaa vya usafi kama vile: fagio, koleo na mapipa, wakijitayarisha kusafisha mazingira kwa lengo la kudhibiti taka na kuimarisha usafi wa mtaa.

Taka zimekusanywa ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa kuhifadhi na kudhibiti taka, ili kuweka mazingira safi na kuzuia uchafuzi, sehemu ni muhimu ya usimamizi wa taka ili kuhakikisha usafi wa mazingira unadumishwa.

Mapipa ya plastiki ya rangi nyeusi yamepangwa kwa mpangilio maalumu yakitumika kuhifadhia taka kwa kuzingatia aina zake, ili kurahisisha ukusanyaji na utunzaji wa mazingira kwa usafi na usalama wa kiafya.

Watu kadhaa wakiwa katika shughuli ya kuchambua taka kwa mikono huku gari kubwa la kubeba taka likiwa pembeni, wakifanya kazi hiyo kwa bidii, ili kuhakikisha taka zinatenganishwa kwa usahihi, kwa ajili ya urejelezaji au kutupwa kwa njia salama.

Mifuko ya plastiki iliyotumika imefungwa vizuri na kukusanywa pamoja katika eneo maalumu , ikiwa katika hali ya kususbiri kuondolewa au kuchakatwa kwa njia salama kwa mazingira.

Takataka za majumbani zimekusanywa na kuwekwa kwenye sehemu ya wazi nje ya nyumba, huku baadhi ya vipande vikiwa vimezagaa pembezoni mwa eneo hilo, hali inayohitaji usafi wa haraka ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira.

Chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi nyeusi, kimewekwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi taka, kikiwa sehemu ya wazi ili kuwezesha utupaji sahihi wa mabaki ya matumizi ya kila siku kwa ajili ya usafi wa mazingira.

Wanaume wakiwa kazini wanachambua taka kwa mikono, huku wengine wakibeba magunia kichwani ndege wakiwa juu wakizunguka eneo hilo, hali inayoashiria jitihada za kuhifadhi mazingira kwa kuondoa uchafu.

Gari maalumu la kusambaza maji limeegeswa karibu na tenki kubwa lililowekwa pembeni ya nyumba, mazingira ya jirani yanaonyesha huduma ya usambazaji maji, ambayo inaendelea kutolewa kwa wakazi wa eneo hilo husika.

Gari kubwa limebeba tenki la maji safi, likitumika kusambaza maji katika maeneo mbalimbali. Linahakikisha upatikanaji wa maji safi kwa ajili ya matumizi ya kila siku hasa katika sehemu zenye upungufu wa maji.

Bomba kubwa la maji limewekwa sehemu ardhini, sehemu ya juu ikionekana wazi, limefukiwa kwa uangalifu ili kulinda mtiririko wa maji na kuhakikisha huduma bora za maji zinapatikana kwa usahihi, katika eneo husika.